Daktari huyu wa meno anamhudumia mteja wake. Mteja kapanua mdomo wake na daktari anakagua jino zake kwa ustadi ili kumtolea matibabu. Daktari amevalia sare zake za kikazi ambazo ni barakoa ,glavu na koti la maabara la rangi nyeupe.

Jumba yamefurika kupitia kwa mvua kubwa ambao umenyesha. Hili janga limesababisha watu, watoke wasimame nje ya nyumba zao kwa minajili ya kutafuta usaidizi.

Watu wa michezo tofauti tofauti kama wachezaji wa mpira na wanariadha hutumia kifuu cha goti kama hii wakati wanapopata jeraha la goti. Kifuu cha goti hushikilia goti sawasawa ili kupunguza uchungu wa jeraha.

Mti huu wa ndizi umetoa mazao mazuri ambapo kuna mkungu wa ndizi unaoning'inia. Matawi ya mti wa ndizi huwa refu na pana sana. Kando na mti huu wa ndizi kuna miti mingine ambayo yamepandwa.